Mkulima anachungulia zao lake la nyanya ambalo amelima kwa njia ya kisasa kwa kutumia mifuko ya nailoni. nyanya hizo ni kwa ajili ya biashara ambayo itamsaidia kupata kipato cha kujikimu na familia yake.

Zao la kitunguu lipo tayari Kwa ajili ya kuchukuliwa na kupelekwa sokoni. Zao hili ni zuri, ama kwa hakika. Wakulima wengi hupenda kulima zao hili, kwani ni zao la biashara ambalo husaidia kupata kipato na wateja wengi.

Shamba kubwa na zuri lenye udongo wa kuvutia limepandwa mihogo kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, hii itasaidia zao hilo kupata maji ya kutosha kutokana na ukosefu wa mvua katika kipindi hiko.